Hizi ni sanamu za wanawake zilizopangwa kwa mstari mmoja zikiwa zimevalia nguo maridadi. Sanamu hizo zikiwa na rangi na mitindo tofauti, zinatumika kutangaza mavazi ya kike.

Dukani kuna rafu zilizojazwa na nguo za kiume za aina mbalimbali. Kuna shati zilizotundikwa na nyingine zikiwa zimekunjwa vizuri. Pia kuna picha mbili zilizotundikwa ukutani.

Maduka ya nguo na viatu yamejazwa na bidhaa nyingi zilizopangwa Kwa utaratibu. Kuna rafu za nguo zilizokunjwa kwenye mifuko ya plastiki. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na jaketi zimetundikwa kwenye hanger .

Gari aina ya matatu lenye rangi nyeupe, limeegeshwa. Mlango wa kando wa gari hili umefunguliwa ukiashiria kuwa labda linasubiri abiria. Gari hili lina namba la usajili KDR 963V.

Huu ni gari nyeusi la kisasa ambapo sehemu ya nyuma ya kuhifadhi mizigo imefunguliwa. Gari hili lina nafasi kubwa ndani na viti vimeonyeshwa. Milango ya nyuma ya gari pia imefunguliwa.

Katika soko kuna duka la matunda na mboga likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri. Vitu mbalimbali kama karoti, mahindi, nyanya na viazi vimepangwa kwenye meza.

Duka la nyama linaonyesha nyama za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye jokovu maalum la vioo. Juu ya jokovu hili, kuna nyama kubwa zilizotundikwa, huku nyama nyingine zikiwa zimetengwa kwenye vibakuli.

Dukani kuna mtu anayeuza vitu vya mapambo na shanga. Vitu hivi vimetundikwa na kupangwa kwa namna ya kuvutia wateja. Bidhaa hizo ambazo ni kama mikufu, vikuku na herini zimefichua utamaduni wa kiafrika na ufundi wa mikono.

Eneo la kibiashara lina mifuko mingi ya rangi na bidhaa nyingine zilizopangwa kwa ajili ya kuuza ,mifuko ya rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu ,buluu na machungwa imetundikwa kwenye stendi.

Dukani kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali za ukumbusho. Bidhaa hizi zilizotengenezwa kwa mikono ni pamoja na sanamu za wanyama kama twiga na pundamilia.

Dukani kuna vinyago vingi vya kale vya kiafrika vilivyotundikwa kwenye rafu vikiwa vimetengenezwa kwa mbao. Vinyago hivi vimepakwa rangi tofauti tofauti na vina maumbo tofauti.

Jumba kubwa la makazi limejengwa kwa mawe ya kahawia ,likiwa na paa la vigae. Dirisha nyingi zimepambwa kwa vioo vyeupe, na kuna bustani ndogo iliyo na mimea mingi. Mbele ya jumba kuna ardhi yenye mchanga na nyasi.

Jengo refu la ghorofa linajengwa katikati ya mji. Juu yake kuna crane ya manjano ambayo inatumika kuinua vifaa vya ujenzi. Sehemu fulani za jengo hilo zimefunikwa na neti ya kijani. Ujenzi bado unaendelea.

Katika duka kubwa la rejareja kuna rafu nyingi zilizojazwa bidhaa ikiwemo roll za karatasi za choo zilizopangwa kwa wingi. Rafu zingine zina bidhaa tofauti na juu yake kuna mabango yenye bei.

Soko kubwa au duka la vyakula, lenye wateja na wafanyikazi wengi. Nyingi ya bidhaa zimetundikwa na kupangwa katika masanduku au kwenye rafu. Bidhaa hizo ni pamoja na matunda na mboga mbalimbali, pamoja na bidhaa nyingine.

Dukani kuna baisikeli nyingi mpya zilizopangwa kwa mistari. Baiskeli hizi zimefungwa kwa karatasi nyeupe na bado hazijatumiwa. Zina muundo wa kisasa na mataili ya rangi tofauti.

Dukani kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za plastiki. Ikiwemo vyombo na mabesheni ya rangi tofauti tofauti. Wateja wawili wakiwa wamesimama karibu na rafu hizo wanatazama bidhaa.

Wateja wanatembea na kufanya ununuzi ndani ya duka kubwa la rejareja liitwalo Carrefour. Wanaonekana wakitembea kwenye sehemu mbalimbali za duka na wengine wamekusanyika karibu na kaunta ya malipo.

Duka la kisasa la bidhaa linaonyesha sehemu ya matunda na mboga. Kuna matunda ya kila aina, yaliyopangwa kwenye makreti yakiwemo mananasi na tikitiki maji. Kuna pia ishara iliyotundikwa juu inayosomeka eat good feel good .